Msichana mdogo ameketi kwenye meza ya mbao akitumia kompyuta ya ndogo kwa ajili ya mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Msichana huyu anaonekana kuwa makini akiwa amevaa rinda ya rangi ya kijani kivumbuzi na ana earphones masikioni mwake.

Akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza kwa njia ya mtandao au mkutano wa video. Kuna kompyuta mpakato nyeusi iliyo wazi. Kwenye skrini ya kompyuta hio kuna picha ya mwanamke labda mwalimu au msikilizaji akisimama mbele ya ubao mweusi na kifundisho au kutoa mada.

Mwanafunzi mdogo mwenye nywele za rangi ya kahawia ameketi kwenye dawati, hakishika kikamilifu mkono wake kwenye sweta yake, hakuona kama yupo katika chumba cha ofisi na dawati lake limejazwa vitu, zikiwa mezani zimepangwa kwa mpangilio usio wa kawaida.

Watoto wanne wakiwa wameketi kwenye meza ndefu ya mbao. Watoto wote wamevaa barakoa za uso. Kila mtoto ana kifaa chake cha kieletroniki kama vile kompyuta kibao au simu charger wanazozitumia . Inaonekana wamejikita kwenye vifaa vyao. Watoto wawili wa kwanza kushoto ni msichana na mmoja akiwa amevaa nguo ya rangi ya kijivu na mwingine nguo ya rangi ya pinki yenye madoa.

Mwanaume mchanga mwenye ndevu na nywele fupi nyeusi akiwa ameketi kwenye meza na kuandika kwenye daftari huku akiwa na kompyuta ya mkononi karibu naye. Amevaa shati ya rangi ya buluu iliyikolea juu ya fulana nyeupe. Inaonekana kujikita sana kwenye kile anachokiandika.

Skrini nyeusi ya kompyuta inayoonyesha command prompt ya Microsoft windows . Hii ni programu inayomruhusu mtumiaji kuingiza amri za maandishi ili kuendesha programu au kutekeleza kazi mbalimbali za mfumo. Juu ya skrini kuna kitu cha dirisha kinachoonyesha administrator command prompt ikionyesha kuwa dirisha hili linafunguliwa kwa ruhusa ya msimamizi.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu zilizopinda akiwa ameketi kwenye dawati na anafanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo. Mwanamke huyu amevaa sweta nyekundu na anaonekana makini sana akiwa ameshika kindevu chake kwa mkono mmoja.

Mchoro unaowakilisha dara ya elimu ya mtandaoni au masomo ya kidigitali inaangazia skrini kubwa ya kompyuta katikati ikiwa ni mwanamke anayeonekana kama mwalimu akitoa mada au somo akishika karatasi au kitabu na kuinua mkono wake kana kwamba anaelekeza jambo.

Watu wawili walioketi kwenye meza. Mbele kuna mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizo fungwa juu, amevaa sweta ya rangi ya waridi na mikono yenye rangi meupe. Anatumia kompyuta ndogo na anaonekana kujishughulisha na kazi yake.

Mtu akifanya kazi kwa kompyuta ndogo katika mazingira yenye giza kidogo. Mikono ya mtu huyu inaonekana ikiwa kwenye kibodi cha kompyuta na kuna ishara mbalimbali za kidijitali zinazoenea angani juu ya kompyuta ikizunguka mikono yake.

Mwanaume akimhudumia mwanamke kahawa au kinywaji kingine. Mwanaume huyo amevaa fulana nyeupe na apron ya kijivu na anaonekana kutoa kinywaji kutoka kwenye kaunta iliyombele yake. Juu ya kaunta kuna mashine ya kahawia na vyombo vingine vya kutengeneza vinywaji.

Kompyuta mpakato iliyo wazi ikiwa imewekwa kwenye meza ya mbao. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha yenye mistari ya kijometri na rangi tatu tofauti: buluu iliyokolea, kijani kibichi isiyokolea na pinki au machungwa hafifu. Katikati ya skrini kuna maneno Online Education yameandikwa kwa herfi nyeupe na chini yake kuna maneno Freedom and Flexibility yameandikwa kwa herufi ndogo.

Mwanamke kijana mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu akiwa ameketi kwenye kiti kikubwa cha rangi ya kahawai akitumia kompyuta ndogo. Amevaa sweta laini ya rangi ya nyeupe na suali ya rangi nyeusi au kijivu. Ametulia na amejikita kwenye anachokifanya.

Jalada la ripoti au kitabu likiwa na picha kubwa ya watoto na maandishi yanayohusiana na elimu ya kiteknolojia. Sehemu ya juu ya jalada, ina picha ya watoto kadhaa, wakiwa wamekusanyika karibu na kifaa cha kieletroniki labda kompyuta kibao au simu kubwa. Wanaonekana wakizingatia sana kile wanachokiona kwenye skrini.

Kijana mwenye rangi nyeusi ameketi mbele ya komyuta mpakato na amevaa vipokeo sauti vilio meupe maskioni, anazungumza au kujadili na mtu fulani kupitia kompyuta labda kwenye simu ya video au mkutano wa mtandaoni kwaini mikono yake imeunuka juu kana kwamba anaelezea jambo.

Msichana mchanga akiwa ameketi kwenye dawati ya kujishughulisha na masomo ya mtandaoni amevaa visikizi vya maskioni na anaokana akiskiza kwa makini mtu akiandika madokezo kwa daftari lake kwa kutumia penseli nyekundu.

Wanaume wawili wakiwa wameketi pamoja wakionekana kujadiliana au kufanya kazi pamoja. Mwanaume wa kushoto ana ngozi nyeupe na nywele fupi za rangi ya dhahabu. Amevaa fulana nyeupe yenye kofia na anashika kalamu na kidole chake kimeelekeza kwenye skrini ya kompyuta ndogo.

Kijana mdogo ameketi kwenye nika ya mbao akitazama skrini ya kompyuta, anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi au sekondari ya chini. Msichana huyo ana nywele ndefu nyeusi zilizofungwa kwa umikia wa farasi, na anakitanzu cha nywele ya rangi ya waridi.

Mwanamume mwenye umri wa makamo au mzee ambaye amevaa miwani na shati la buluu lililofungiwa juu ya fulana ya kijivu, ameketi kwenye meza kuna kompyuta ya mpakato iliyowazi na anaonekana akiandika kitu kwenye daftari au karatasi kwa kutumia kalamu.

Mtu mmoja ambaye ni mwanamke akiwa ameketi mbele ya kompyuta mbili kwenye meza ya kazi, ambaye anaonekana akifanya kazi au akishiriki katika mkutano wa mtandaoni. Ameketi mbele ya meza na amevaa shati la bluu.

Mwanamke na mvulana wakiwa wameketi pamoja kwa sofa wakitumia kompyuta ndogo. Wote wawili wamevaa vichwa vya sauti ikionyesha kuwa wanasikiliza kitu au wanashiriki katika shughuli inayotafsidi binafsi. Mwanamke ambaye ana nywele zilizoshukwa na amevaa shati la denim yenye vifungo mbele.

Dhana ya mikutano ya mtandaoni au mawasiliano ya mbali kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Skrini ya kompyuta ya mezani inaonyesha simu ya video ya mtu mmoja ikiwa na ikoni za kukata au kujibu simu.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia akiwa ameketi kwenye dawati jeupe na anafanya kazi. Amevaa shati jeupe na mikono mirefu na anaonekana akicheka au kutabasamu huku akiangalia skrini ya kompyuta yake ndogo iliyo mbele yake. Amevaa vipokeo sauti vyeupe masikio na anatumia kalamu ya njano kuandika kwenye daftari lililokuwa wazi.

Mtoto wa kike mdogo labda msichana wa shule ya msingi akiwa ameinama juu ya daftari lake na kuandika kwa kutumia penseli. Anaonekana kuwa makini na kuzingatia kazi yake. Msichana huyo ana ngozi nyeusi na nywele zake zimesokotwa au kufungwa nyuma.

Msichana mdogo wa kiasili akiwa ameketi kwenye kiti na anashikilia kitabu kikubwa kilichowazi mbele yake akizungumza au anajifunza labda kupitia simu ya video au darasa ya mtandaoni kwani amevaa vipokea sauti vidogo maskioni na akona kompyuta ndogo mbele yake.

Wanafunzi wawilu wa kike wakiwa darasani wakishirikiana kutumia kompyuta kifaa. Msichana aliye upande wa kushoto ana nywele ndefu, nyeusi na amevaa fulana ya kijivu. Anaonekana akimwelekezea au kumsaidia msichana mwenzake. Msichana aliye upande wa kulia ana nywele ndefu za rangi ya kahawia na amevaa fulana ya buluu iliyo na herufi a liyosundwa.

Wanaume wawili wakiwa wameketi kwenye meza ya nje labda kwenye balcony au ukumbi, wakifanya kazi au kusoma. Mwanaume aliye mbele na upande wa kushoto ana nywele za rangi ya dhahabu na amevaa sweta au hoody nyeupe na kaptura ya kijivu ,anaonekana akishiriki kikombe cha kahawa au chai kwa mkono wake wa kushoto.

Ndani ya maktaba au chumba cha vitabu kikijaa rafu nyingi za mbao zilizojaa vitabu aina mbalimbali kuna watu watatu ambao wamechagua vitabu kutoka kwenye rafu mmoja wao upande wa kushoto na mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amevaa shati jeupe na suruali nyeusi.

Maktaba kubwa ambayo inaonekana kuwa ya zamani lakini yenye vitabu vingi ,kuna rafu ndefu nyingi zilizojazwa vitabu zikiwa zimepangwa kwa safu na zikionyesha sehemu mbalimbali za maktaba ,kuna meza kadhaa za kusoma na viti vilivyosambazwa katika maeneo tofauti.

Tukio la riadha au michezo ya watoto labda katika shule au mashindano ya jamii, kuna kundi la watoto wengi wao wakiwa wamefaa sare za michezo za rangi tofauti kama shule nyekundu, kijani kibichi na njano. Baadhi ya watoto wanaonekana kukimbia kwenye uwanja wa nyasi huku ukiwa na vizuizi vidogo vya njano vilivyowekwa njiani.

Rafu kubwa nyeupe, iliyojaa vitabu vingi vikiwa vimepangwa vizuri. Vitabu hivi vina jalada za rangi mbalimbali zikionyesha mkusanyiko mkubwa na tofauti wa vichwa vya habari. Baadhi ya vitabu vimepangwa kwa mlalo na vingine kwa wima. Kwa upande wa kulia, kuna lundo lingine la vitabu vilivyopangwa juu ya Kila kimoja.

Chumba cha kulala au chumba cha mgeni chenye mpangilio wa kawaida, kitu kikiwa kinaonekana mbele ya kitanda chenye shuka na mchoro na juu yake kuna taulo au nguo za rangi ya pinki zinazokunjwa vizuri. Juu ya kitanda kuna neti ya mbu zilizoning'inia kutoka dari.

Vijana labda wanariadha au wanafunzi, wakifanya mazoezi ya riadha au kushiriki katika mashindano ya mbio fupi kwenye uwanja wa nyasi. Watu kadhaa wanaonekana wakikimbia kwa kasi tofauti. Baadhi yao wamevaa nguo za michezo na inaonekana kama wanafanya mazoezi ya mbio ya msafara na fupi.

Mchezo wa raga ukiendelea uwanjani. Kuna wachezaji kadhaa wanaoonekana wakishindana vikali kuwania mpira. Wachezaji wamevalia jezi ya rangi tofauti. Baadhi wamevalia jezi za rangi ya kijani kibichi huku wengine wakivaa jezi ya rangi ya bluu nyepesi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa, kinachoashiria kuwa ni chumba cha bweni , hosteli au chumba cha watoto. Kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka zenye michoro mbalimbali.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa, labda cha mabweni, hosteli, gereza au kambi. Kuna safu kadhaa za vitanda vya chuma vilivyopangwa ndani ya chumba hicho. Baadhi ya vitanda vimefunikwa kwa shuka zenye michoro ya miraba au rangi nyekundu na na zambarau.

Kundi la vijana wakifanya mazoezi au wakicheza mpira kwenye uwanja wenye nyasi wa kijani kibichi wameshona nguo za rangi tofauti baadhi yao wako katika harakati ya kukimbia au kushika mpira.

Darasa huu ni ukumbi wa mihadaratii ambao mwalimu anaonekana akifudnisha wanafunzi. Mwalimu ambaye amesimama mbele ya darasa na mgongo wake umetuelekea anaandika au anaelezea kitu kwenye ubao mweupe mkubwa uliojaa milingany na maandishi mengi.

Mchezaji aliyevaa vifaa kamili vya utunzi vya rangi ya machungwa na nyeusi vinavyotumika na walinzi wa magoli. Vifaa hivi ni pamoja na helmeti, kinga za miguu na kinga za mikono. Mchezaji huyu akijaribu kuokoa mpira au anajiandaa kukabiliana na shambulio, akiwa katika mgao wa kujitupa au kuteleza. Pia ana fimbo ya magongo mkononi.

Chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi. Lina kitanda kimoja chenye fremu ya chuma na mbao kikiwa na shuka nyeupe safi na mtu mmoja. Neti nyeupe ya kuzuia mbuu imening'inia juu ya kitanda. Kuta wa chumba una rangi ya manjano iliyokolea.

Darasa kubwa na tupu lililoandaliwa kwa ajili ya wanafunzi, kuna safu ndefu za viti na meza za wanafunzi zilizopangwa kwa utaratibu mkubwa. Viti na meza zimetengenezwa kwa mbao na chuma na zinaonekana kutumika mara kwa mara, mpangilio huu unaonyesha uwezo wa darasa kubeba idadi kubwa ya wanafunzi.

Kituo chenye kazi nyingi ambacho kinaonekana kuwa makazi ya wanafunzi au studio. Chumba kimepangwa vizuri na kina maeneo mbalimbali ya matumizi. Kuna kitanda kimoja kilichotandikwa suka nyeupe na blue na kina vitamba vya kukalia vya blue .

Darasa tupu la shule yenye madawati na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Madawati na viti vinaoonekana kuwa vya zamani au vimetumika kwa muda mrefu vikionyesha alama za matumizi. Kuta za darasa zina rangi nyeupe kuna madirisha marefu yenye vioo vidogo upande wa kushoto.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa labda hosteli au chumba cha kulala cha pamoja, kuna kitanda chenye fremu nyeusi. Kitanda cha chini kimeandaliwa vizuri na kuna taulo safi zilizokunjwa juu yake na kioo kikubwa kinacho akisi kitanda kingine cha ghorofa na mazingira ya nyuma.

Maktaba ya shule au kituo cha kusoma chenye vitabu vingi. Kuna rafu nyingi za mbao zilizojazwa na vitabu vya rangi mbalimbali vilivyopangwa vizuri. Vitabu vingi vinaonekana kuwa vya watoto au vijana kutokana rangi zao na miundo ya vifuniko.

Jengo kubwa la ghorofa ambalo linaonekana kuwa makazi au mabweni labda ya chuo kikuu au shule. Jengo lina kuta zilijengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na matofali ya rangi ya mchanga zikipa mwonekano imara . Kila ghorofa ina barabara ya wazi yenye matusi na milango mingi inaonekana ikifunguka.

Darasa la kompyuta lenye kompyuta nyingi zilizopangwa kwenye meza, kila kituo cha kazi kina skrini ya kompyuta kipuli na kipanya. Skrini nyingi zinaonyesha mandhari ya buluu, ikionyesha kuwa kompyuta zimewashwa na zipo tayari kutumika. Viti vya ofisi viko mbele ya kila kompyuta.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vya mbao vinavyofanana na vile vinavyopatikana katika hosteli, mabweni ya shule au nyumba za kulala wageni zenye bei nafuu. Vitanda hivyo vina fremu za mbao zenye rangi ya kahawia iliyokolea.

Chumba cha kulala kilichopangiliwa vizuri na chenye nafasi kinachoonekana kuwa cha hoteli au nyumba ya wageni. Kiko katikati ya chumba kikiwa na shuka nyeupe na kitambaa cha mapambo chenye rangi ya dhahabu au beige. Kuna mto mmoja mweupe uliowekwa vizuri.

Mchezo wa kandanda ukiendelea kwenye uwanja wenye udongo mwekundu ambao kuna mechi inayoendelea kati ya timu mbili, kuna mchezi mmoja aliyevaa jezi nyekundu na kaptura ya kijani kibichi ameruka juu akijaribu kuupiga mpira wa miguu kwa kichwa.

Wanaume wakiwa kwenye ukumbi wa mazoezi wakifanya mazoezi ya kuinua vyuma. Mwanaume mmoja amevaa fulana ya buluu na kaptula nyeusi, akishikilia chuma chenye uzito kilicho na diski ya uzito wa buluu pande zote mbili.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Hakuna watu ndani ya darasa likionyesha labda ni inje ya saa za masomo. Viti na meza vimeunganishwa vikiwa na meza ndogo nyeupe na viti vya rangi ya bluu zilizotengenezwa kwa chuma na plastiki. Zimepangwa kwa utaratibu mzuri zikiangalia upande moja wa darasa ambapo kuelekea ubao au mwalimu.

Wasichana wawili wachanga wakicheza hoki kwenye uwanja wa nyasi. Msichana aliye kushoto amevaa fulana ya blue juu ya shati jekundu la mikono mifupi, kaptura nyeusi na soksi ndefu za maroon .Anaonekana akikimbia na fimbo yake ya hoki imeinuka.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ambaye ni mrefu na mweupe akiwa ameruka juu karibu na kikapu akijiandaa kufunga point . Amevalia jezi nyekundu na kaptura nyeupe ya namba nane mbele. Ameshika mpira wa kikapu kwa mikono miwili tayari kuingiza ndani ya wavu.

Kulala chenye vitanda viwili labda chumba cha bweni au chumba cha watoto wawili. Upande wa kushoto kuna kitanda kimoja chenye shuka nyekundu na nguo za kulalia zenye rangi mbalimbali. Dirisha yenye mapazia ya buluu inaonekana kando ya kitanda hiki.

Kitanda cha ghorofa kilichotenganishwa kwa mbao kikiwa kimetandikwa na kiko tayari kutumika. Kitanda hiki kina ghorofa mbili, ghorofa ya chini imetandikwa shuka au blanketi yenye michoro ya maua na rangi ya njano, pinki na zambarau na ina mtu mmoja.

Ukumbi mkubwa wa mikutano, tamasha au sinema wenye viti vingi vya rangi nyekundu. Viti vimepangwa kwa safu, vikipanda juu kuelekea nyuma, jambo linalo husu watazamaji kuona jukwaa au skrini vizuri bila vizuizi. Sakafu inaonekana kuwa na vulia ya rangi nyeusi au kijivu.

Maktaba ya simu inayoelekea kuwa ndani ya basi au gari kubwa lililopandishwa kuwa maktaba. Kuta zote mbili za gari zimejengwa na rafu ndefu zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri. Kuna watu wachache ndani ya maktaba hio.

Chumba cha kompyuta ambacho kinaonekana kuwa kimetayarishwa kwa ajili ya mafunzo au masomo. Kuna safu ndefu za meza za mbao ambazo zimepangwa kwa utaratibu, pengine meza ikiwa na kompyuta mezani ni skrini na kitenge cha mfumo.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi kadhaa wengi wao wakiwa vijana wamekaa mbele ya kompyuta. Kijana mwanafunzi ambaye anakompyuta mwenyewe na baadhi yao wamevaa vipokea sauti maskioni. Wanaoekana wamejikita katika shuguli wanazofanya.

Chumba kikubwa kilichojaa vitanda vya ghorofa ikionyesha wazi kuwa ni bweni la shule, chuo, hosteli au kambi. Kuna safu nyingi za vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma. Kila kitanda kimefunikwa na godoro na mablanketi yenye rangi mbalimbali kama vile kijani kibichi na nyekundu.

Ndani ya darasa la shule likionekana kuwa la kawaida na la msingi. Kuta za darasa imepakwa rangi ya blue pichani iliyokolea upande wa juu na chini kuna sehemu nyeusi, pengine ubao wa chaki mkubwa unaoendelea ukuta mzima. Juu ya ubao huo, kuna chati au karatasi zenye maandishi na namba zilizobandikwa.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika nje wakikata na kuandaa nyama labda kwa ajili ya kupika mlo wa jamii au tukio maalum watu watatu wameinama wakishughulika na bakuli kubwa la kijani lililojaa vipande vya nyama mmoja wao amevalia kofia ya buluu nyeusi na shati jeupe na buluu anatumia kisu kukata vipande vya nyama.

Mvulana mchanga labda mwenye umri ya shule ya msingi akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu na anatabasamu kwa furaha anashughulika na mchezo wa elimu wenye rangi mingi unaojumuisha waya zilizopiga na shanga zinazoweza kusogezwa mvulana amevaa shati lenye miwia ya rangi tofauti.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wameketi kwenye meza labda katika mazingira ya shule au kazi mwanamke huyu ambaye anaweza kua mwalimu mtaalamu wa tiba au mlezi ananywele ndefu zilizofungwa kwa mkia wa farasi na amevaa shati la buluu.

Msichana mdogo mwenye nywele nyeusi zilizo fungwa akiwa na tabasamu kwa furaha na kupunga mkono kuelekea kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Amejilaza au ameinama juu ya dawati akiwa amevaa sweta au shati la rangi nyekundu.

Mwanamke mzima anayeonekana kuwa mwalimu au mlezi akiwa amekaa kando ya msichana madogo ambaye ana ulemavu ndani ya darasa au chumba cha kujifunzia. Mwanamke huyo amevaa shati la buluu na anatabasamu huku msichana akitabasamu kwa furaha.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamekaa kwenye meza nyeupe wakishiriki katika shughuli ya kujifunza au kuchora. Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na umri mdogo na ana sifa ya ulemavu amejikita katika kuchora au kuandika kwa kutumia kalamu nyeusi.

Dasani au chumba cha mikutano ambapo mada inawasilishwa kwa kutumia projekta sehemu ya mbele ya darasa msikilizaji amesimama akitazama hadhina na ameonekana akitumia kidhibiti cha mbali nyuma yake kuna skrini kubwa ya projekta inayoonyesha picha ya jengo au muundo wa nyumba.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wametazamana na kuwasiliana. Mwanamke ambaye ana nywele ndefu zilizopinda na anacheka, amevaa nguo ya rangi ya kijani-kibuluu ambayo inaweza kuashiria kuwa yeye ni mtaalam wa afya au levena

Mwalimu akifundisha wanafunzi wawili wa kiume ambao wanaonekana kuwa vijana au watoto wakubwa, labda katika darasa maalum au kituo cha mafunzo, mwalimu ambaye ni mwanaume mzima mwenye ndevu na amevaa shati la rangi nyeupe ameketi mbele ya wanafunzi hao.

Mwalimu na mwanafunzi wakishirikiana mbele ya ubao mweusi darasani, mwalimu mwanamke mwenye nywele fupi nyeusi na amevaa shati lenye mistari ya umma ya rangi ya kahawia na nyeusi. Anaonyesha kidole chake kwenye erufi, a, iliyo andikwa kwa chaki kwenye ubao.

Mwanamke mchanga mwenye miwani na nywele ndefu nyeusi ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishiriki kikamilifu katika mkutano ,amevaa shati lenye maua meupe na rangi nyingine na anaonekana akizungumza au kujadiliana na mtu mwingine ambaye sehemu ya nyuma ya kichwa chake inaonekana upande wa kushoto.

Msichana mdogo mwenye tabasamu la kupendeza akionyesha ubao wa buluu wenye herufi za alfabeti, msichana huyo anaonekana kuwa na ulemavu wa akili na amevaa miwani, amevalia fulana ya njano na ameketi kwenye kiti cha njano.

Mwanamke na msichana mdogo ambaye msichana anaonekana kuwa na ulemavu, wakiwa wameketi pamoja kwenye meza wakicheza au kujifunza. Mwanamke huyo ana nywele nyeusi fupi na amevaa fulana ya rangi isiyokolea, huku akimwangalia msichana huyu kwa upande na tabasamu.

Mkono wa mtu uliowekwa juu ya ukurasa wa kitabu au ambapo maandishi yameandikwa kwa mfumo wa nukta zilizoinuka unaojulikana kama nukta kidole kama shahada kinaonekana kikiwa kimeguza nukta hizo kuashiria kuwa mtu huyo anasoma kwa kutumia hisia ya mguzo.

Watoto watatu mvulana na msichana wakifanya shughuli za shule darasani. Kuna mischana mdogo mwenye nywele ndefu za kahawia akiwa amevalia fulana ya rangi ya zambarau. Ana vifaa vya kusaidia kuskia vilivyowekwa nyuma ya sikio lake na kuunganishwa na waya.

Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na takriban muundo wa miaka sita au nane akiwa na tabasamu kubwa na la furaha usoni mwake kuna nywele nyeusi zilizofungwa nyuma na amevaa shati la buluu isiyo na mikono au koti ndogo la dini.

Mwanamke na msichana mdogo wakiwa wameketi pamoja mbele ya kompyuta ndogo wakionekana kufurahia jambo wanalolifanya. Mazingira ya ndani ya maktaba au chumba cha kusomea kutokana na rafu za vitabu vinavyoonekana nyuma yao. Mwanamke ana nywele fupi nyeusi na anatabasamu pana usoni mwake.

Mwalimu mwanamke mwenye miwani akiwa ameinama chini kusoma kitabu kikubwa kwa kundi la watoto sita wadogo. Wote wamekaa chini kwenye sakafu ya maktaba au darasa. Kuna mbwa mkubwa mwenye manyoya mengi meupe ambaye anaonekana amelala karibu na mwalimu na watoto.

Msichana mchanga mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu akiwa ameketi kwenye dawati na anafanya kazi kwa umakini, ameva fulana nyeupe isio na mikono na anaonekana akiandika kwenye daftari au kitabu uku kalamu ikiwa mkononi mwake.

Wa kiume ambaye ana sifa za ulemavu akiwa ameketi kwenye meza ya kijani kibichi amevalia shati la rangi ya buluu na nyeupe lenye miraba uso wake unaonyesha furaha na tabasamu kubwa na mdomo wake umefunguka kama anacheza au anaongea kwa msisimko.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu nyeusi na tabasamu akiwa ameshikilia karatasi na kitabu akitazama mbele na kucheka anaonekana kuwa na ulemavu. Kando yake upande wa kushoto kuna mwanamke mwingine mwenye nywele zilizojisokota na tabasamu.

Mwanaume mwenye ndevu na miwani meusi akiwa ameketi kwenye dawati katika chumba cha maktaba au ofisi yenye vitabu vingi. Amevaa sweta ya rangi ya kahawia au kijivu afifu na suruali nyeusi. Amevaa vitu vya masikioni ikionyesha uenda anaskiza sauti mziki au anaigiliana na kompyuta kwa njia ya sauti.

Wanafunzi wawili wakiwemo wa kike na kiume wakiwa wameketi darasa kwenye dawati la mbao, Msichana ambaye ana upungufu wa uoni ameshikilia kitabu kikubwa cha nta na mikono yake imewekwa juu ya kurasa.

Mtu mweusi mwenye miwani ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya chumba cha ndani. Amevalia shati la buluu na rangi ya kijivu na suruali ya jinsi. Mwanaume huyo anashikilia kitabu kilichofunguka kwa mkono mmoja na simu ya mkononi kwa mkono mwingine.

Watu wawili wazima, mwanamke na mwanaume, wakiwa wamekaa kwenye meza katika mazingira yanayoonekana kama maktaba au ofisi yenye vitabu vingi. Mwanamke yuko upande wa kushoto na amevaa miwani mieusi, koti nyeusi na shati lenye mistari nyeupe na nyeusi, na ana tabasamu hafifu na anaangalia mwanaume aliye mbele yake.

Vijana watatu huenda ni wanafunzi wakiwa wamekusanyika kwenye meza nyeupe yaliyojaa vifaa vya masomo na kompyuta ndogo katika mazingira ya nyumbani au ya hosteli enye jiko la kisasa nyuma yao. Kijana wa kwanza upande wa kushoto amevaa fulana ya njano na anaonekana akishika kit au akifanya ishara kwa mikono yake.

miguu ya mtoto mchanga akiwa amesimama bila viatu juu ya blanketi nyeupe iliyotandikwa kwenye nyasi ya kijani kibichi. Mtoto amevaa suruali nyekundu iliyokunjamana na miguu yake midogo imejikita kwenye blanketi. Karibu na miguu kuna vitu vya rangi mbalimbali.

Mwanamke kijana mwenye nywele ndefu za rangi ya kahawia dhahabu ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akisoma kitabu. Amevaa fulana ya rangi isiyokolea na suruali ya jinsi nyeusi na miwani imekaa kwenye pua yake.

Mtoto wa kiume mwenye nywele za kimatasa ana tabasamu pana usoni mwake. Amekaa kwenye kiti cha magurudumu, akionyesha ulemavu wa viungo vya chini. Anaonekana kuwa wa umri ya shule ya msingi. Amevaa sweta ya kijani kibichi yenye michoro au picha fulani mbele na suruali ya jinisi ya buluu.

Wanawake wawili ndani ya chumba chenye madirisha makubwa yanayoangalia nje. Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu nyeusi na amevaa koti jeupe na shati la njano ndani; anasimama nyuma ya mwanamke mwingine mdogo. Mwanamke mdogo ameketi mezani ana miwani na skafu nyekundu shingoni.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu za afro ambaye anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi ana nywele nyingi zilizojazwa na amevaa shati la denim la rangi ya buluu macho yake yameyakondolea mtu aliyeko mbele yake.

Watu wanne, watatu kati yao wanaonekana wazi na mtu wa nne anaonekana mgongoni tu akielekea kwa wengine. Amevaa shati lenye miraba na anatabasamu usoni akitumia mikono yake kuwasiliana.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wakiwa wameketi mbele ya kompyuta za mezani na wamevaa vicho vya sauti, ambao wanaonekana wako katika maabara ya kompyuta au kituo cha kujifunzia. Kijana aliyembele na mgongo wake unaonekana wazi amevaa shati la miraba ya rangi nyepesi.

Kituo cha mafunzo labda katika kituo cha labda katika mazingira ya kazi au jamii. Kuna mwanamke mdogo mwenye nywele nyekundu na anaonekana ana ugonjwa wa ulemavu, anayenyoosha mkono wa kulia na kuonyesha vidole vitatu vilivyonyooka huku mkono wake wa kushoto ukinyooka mbele.

Mtoto ambaye amevaa koti ya rangi nyekundu na anaonekana kuwa wa umri ya shule ya msingi, nguzo yake umechacha kidogo lakini mikono yake iko wazi kabisa na inafanya kazi muhimu. Mikono yake miwili imewekwa juu ya kitabu kikubwa kilichofunguliwa. Vidole vyake vimekuzwa kwa mipini uso wake una ukurasa.

Huu mwanamke akimfundisha mtoto mdogo lugha ya alama .Mwalimu amevaa shati jekundu na sketi nyeupe. Amesimama mbele ya ubao mweusi la darasa. Ameshikilia bango kubwa lenye maandishi irabu na picha za mikono zikionyesha alama za vokali. Mtoto mdogo aliyevaa sweta nyekundu amesimama mbele ya mwalimu.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi; akiwa ameketi kwenye sofa yenye rangi ya kijani kibichi, ndani ya maktaba au chumba cha kusomea. Kijana huyo ana ngozi nyeusi na nywele fupi zilizonyooka. Amevaa shati ya kijani iliyokolea lililofunguliwa juu ya fulana ya kijivu na suruali ya kaki au rangi ya hudhurungi.

Watu wanne wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu ya mbao labda wakijadiliana au wakiwa kwenye mkutano flani. Nyuma yao kuna viti vingi vya rangi vyeusi vinavyopangwa kwa usafi ukionyesha kuwa wanawezakuwa katika ukumbi wa mihadarati au mahakama.